Huu ni shuleni ambao tunapata Kuna chart ambaye inaonyesha masiku za wiki. Ili kusaidia wanafunzi kuweza kujua, mwalimu huyu ameweza kuchora masiku za wiki katika njia ambaye inarembesha sana ili kuweza kuvutia wanafunzi kuweza kujifunza na kuweza kuelewa kwa umakini, inaanza kutoka siku ya jumapili nakueza kumaliza siku ya jumamosi.

Huku kunaonekana ni ofisi kwa sababu Tunapata kuona mafaili karibu mafaili sita ama ni saba jameni . Faili hili kuna zile kubwa labisa la kubeba makaratasi mengi ama mafomu kwa wingi kabisa na pia kuna kadogo kabisa. Inaonekana kwamba hizo mafomu unawekwa kulingana na nambari zao.

Huu ni mchoro shuleni, ambao umechorwa katika chati ili kusaidia mtoto kuweza kuelewa mambo ambayo yanahusu saa. Mtoto anaweza kuonyeshwa jinsi ya kusoma saa kwa kutumia rangi mingi sanaa katika saa ambaye imechorwa. Pia imechorwa michoro mingi sanaa ili kuweza kuonyesha na kusaidia mtoto kuweza kuipenda na kusoma na kuilewa kwa haraka sanaa.

Hili ni bao linaloonyesha barabara . Barabara hili linaonyesha kwamba ukianzia upande wa chini, unapatana na ofisi. Ukipanda, barabara linapinda, likipinda, unaelekea kwenye shule ya juu.

Huku ni darasani, na hivo tunapata kuona kama kuna ubao katika mbele ya darasa ambayo mwalimu anaitumia ili kuweza kuwaelekeza wanafunzi na kuwafunza, pia kuna kifutio ambayo mwalimu anatumia kufuta yale ambayo ameyaandika na kuweza kuyaandika mengine ama kurekebisha kosa, pia kuna ruler ya kusaidia kuweza kugawa ubao huu.

Hili pia bado linaonyesha nyumba ambayo inaweza ikawa kama bado ni shuleni kwa sababu ya upana wa madarasa na pia jinsi ambayo imeweza kujengwa na pia jinsi ambavyo maua imeweza kupandwa. Usafi pia wa hali ya juu inaonyesha kwamba hii ni shule. Unapoangalia pia katika madirisha yame yamejengwa madirisha ambayo ni kidogo kidogo kumaanisha kwamba ni shule.

Humu ni shuleni natunaweza kusema kwamba ni shule ya chekechea ama pia tunaweza kusema ni shule ya primari kwa sababu tunapata kuangalia kwamba kuna mchoro mingi na pia nambari ya kuesabu ambazo zimeandikwa kwa malango na pia ukiangalia nje kuna nafasi ya kuchezea.

Hawa ni wanariadha ambao wanakimbia kwa kushindana ili mshindi aweze kushinda na kuweza kuinua bendera la taifa lake ,kwenye picha tunapata ya kwamba ni wanaume wawili na waschana wawili , waschana hawa wawili mmoja wao amevalia shati ambayo imeandikwa taifa la Kenya kumaanisha ya kwamba yeye anakimbililia nchi ya Kenya na kuweza kuinua bendera.

Hii ni ratiba ya shule moja ambaye iko upande wa Thika. Ratiba hii zinaonyesha masomo ya kusomwa kwa wakati na muda wa dakika ngapi na darasa lipi na wakati wa kumpuzika pia ni saa ngapi ili kurahisisha shughuli za shule kwa utaratibu.

Huku ni shuleni na hili ni bao linaloonyesha kuhusu hii shule, Katika bao hili imeonyesha kwamba katika hii shule wanafunzi wanaskiza amri za shule, Wanafanya kazi kwa pamoja, Wanafuata ndoto zao na wanashindana vizuri na wanafuata pia amri za walimu.

Hili ni bango linaloonyesha wanariadha wawili katika bango hili pia kumeweza kuwekwa ujumbe chini yake, ujumbe hii utaona ya kwamba katika mkono wa kulia tunapata mwanariadha anayeitwa Samweli na katika mkono wa kushoto msaidizi wake na Samweli huyu ni mkenya , taifa la Kenya na pia alizaliwa December.

Nafasi, kuna nafasi ya kujisanya wakati ambapo kumetokea moto wa ghafla. Moto ambayo unaeza kuwa na madhara mengi. Ili kuwezesha watu kupatana katika sehemu moja na ku kwosa kutawanyika kila mahali kwa sababu ya mshtuko wameeza kuelekezwa mahali pako kukusanyi.

Hili linaonesha kwa hili ni mafamilia ambao woko nje mapera zao safi sana nchi yao kenya. Wamevalia rangi nyekundu ambao pia Iko kwenye bendere ya kenya . Pia wamebeba bendera ya kenya juu kuonyesha kwamba mapenzi kwa nchi yao ya kenya na pia wamekaa kwenye kwenye kiti kusukumwa kwa sababu ya kukosa kutembea

Huu ni mlango ya kuonyesea lapia ya kemia na baolojia na huu ni shule ambapo wanafunzi wanaeleswa kwamba wakati ambapo wanataka kufanya mithiani zao za lapia wanafaa kuenda Kwa lapia ya kemia au baolojia.

Humo ndani darasani. Katika darasa hili tunapata kama kuna viti za wanafunzi ambazo zimepangwa. Kiti mahali kiti mbali na mahali pa kuweka vitabu na pia mahali pa kuketia. Katika darasa hili pia tunapata kama kuna ubao na pia kuna rula la kuweza kuchorea ubao hili. Pia kando yake kuna mahali pa kuweka vitabu.

Hili ni tarakilishi. Tarakilishi hili ni tarakilishi ambayo inatumika katika shule. Na unapoona tarakilishi hii imeandikwa kwamba inafaa tu kutumika na wanafunzi peke yao. Kwa shule za masomo peke yao, si vitu vingine. Pia kuna makalamu hapo kando yake ambayo inaonyesha kwamba wanafunzi hao wanafaa kuzitumia.

Hili ni darasa na lina kiti na dawati la mwanafunzi kwenye ,dirisha pia kuna pazia ambayo imeweza kusitiri mwangaza ama mwanafunzi pia asiweze kushinda akiangalia inje na kuaribu muda wake badala ya kusoma.

Hawa pia ni wachezaji, ambao ni wachezaji wa kujifunza mchezo ule wa kupigana. Na wachezaji hawa unapoangalia kwa umakini, ni kana kwamba wana ulemavu wa miguu ya kutembea. Kwa hivyo wametengewa, wanapewa kiti ya kuweza kuwasaidia kuweza kutembea. Miongoni mwao tunapata kiongozi wa county ya Nairobi ambaye anaitwa Mike Sonko akiwa katikati mwao na kuweza kuwa.

Hili ni kitabu cha wanafunzi katika shule ya msingi, gredi ya pili. Kitabu hiki, hiki ni cha Kiswahili na kinaitwa nyota ya Kiswahili. Katika kitabu hiki tunapata kwamba imeandikwa kwamba imeidhinishwa na KICD , na pia kuna picha ya watu wawili ambao wamepanda.

Humu ni shuleni, na shule hili linatumia taraklilishi. Tarakilishi hili , linasemekana hili tarakilishi linatumiwa kwa masomo peke yake, lakini si shughuli zingine kwa sababu wanafunzi wanaezatumia tarakilishi kufanya vitu vyao.

Huku ni shuleni ambapo tunapata kwamba hii ni darasa la kusomea teknolojia, wanafunzi hao wameweza kuruhusiwa kuweza kutumia teknolojia kama tarakilishi ili kuweza kusaidia masomo yao na kuelewa kwao katika masomo.

Huyu ni mwanariadha kutoka Kenya. Mwanariadha huyu anaweza kuwa ako kukimbilia, kukimbia katika ingine kushindania nchi yake. Kwenye bango hili tunapata kuwa mwanariadha huyu anaitwa Kimeli Sang na ni mkenya ambaye alizaliwa Machi na pia ni mtu mwenye anapenda kukimbia.

Hawa ni wachezaji wa soka, wachezaji hawa wanaonekana kwamba waliweza kuumia ama wako na ulemavu katika miguu yao. Wanaweza kutumia vitu ambazo zinaweza wasaidia katika kutembea na pia wanacheza mpira kumaanisha kwamba wako na kipawa sana katika sekta hii ya kucheza mpira.

Hili ni ktabu la shule ya msingi. Kitabu hiki ni kitabu ambayo ni ya kufunza kuhusu tarakilishi na sayansi katika darasa la saba.

Huyu ni mwanariadha. Mwanariadha huyu anatoka katika nchi ya Kenya na anaitwa Samson Ochuka. Alizaliwa Aprili tarehe kumi na tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita. Na yeye pia anakimbia anapenda kukimbia kukimbia mita mia moja ama mia mbili.

Huku ni shuleni. Katika shule hili tunapata kwamba usafi usafi unaonyesha. Shule hili pia ina miti mingi ambayo inasaidia kusafisha hewa. Pia kuna gwaride. Katika gwaride hili kuna mti wa kuweza kusaidia kuinua bendera la Kenya wakati ambapo wanafunzi wako kwenye gwaride. Pia kuna mahali pa kusanyika wakati wa mkasa wa moto.